Hii ni ndizi yenye imeiva tukiangalia tunaona kama imeiva moja kubwa moja ndogo. Alafu tena tunaona kama ni ile yenye ngozi yake imepasuka alafu hapo kando ni kama venye ilikuwa inakatwa ,imekatwa vibaya alafu ikaanza kuharibika.